Mfumo mkubwa wa kupitisha nishati ya umeme, ukiwa umebeba nyaya nyingi na vifaa tofautitofauti kwa ajili ya kusaidia kusambaza umeme kwenye makazi ya watu.

Nguzo moja kubwa inayotumika kama mfumo wa kupitisha nishati ya umeme, ikiwa imefurika nyaya nyingi za plastiki zinazopita na kupeleka umeme kwenye makazi ya watu.

Nguzo kubwa za chuma na mbao zikiwa zimebeba mifumo mikubwa ya kupitishia nishati ya umeme, na nyaya nyingi zinazozunguka kupita kusambaza umeme huo kwenye makazi ya watu.

Taa zinazotumika kutoa alama barabarani, zikiwa zimehifadhiwa kwenye kifaa cha chuma chenye rangi ya njano, huku taa moja yenye rangi nyekundu ikiwaka kuashiria magari kusimama.

Kibao kimoja kilichosimamishwa na nguzo ya chuma, kinachoonesha ishara ya kuruhusu watu kupita barabarani, kikiwa pembezoni mwa barabara iliyojaa magari mengi na watu pembeni.

Alama ya tahadhari ya ujenzi barabarani yenye umbo la pembe tatu na kingo nyekundu, ndani yake kuna mchoro wa mtu anayefanya kazi ya kuchimba na kuchota kifusi kwa kutumia jembe.

Mtu mmoja akiwa anaendesha usafiri aina ya pikipiki nyuma yake kukiwa na sanduku kubwa la chuma lenye rangi ya machungwa linalotumika kwa ajili ya kuhifadhia vyakula.

Usafiri aina ya gari moshi, lenye mabehewa ya rangi nyekundu na ufito ya njao, likipita juu ya barabara maalumu yenye chuma mbili, ikizungukwa na mawe madogomadogo. Eneo lenye miti mingi mirefu na vichaka vya majani mengi.

Kabati lililojengwa kwa kutumia chuma nyembamba na nene, likiwa limesheheni taka nyingi pembeni ya duka, mbele yake mafagio mbalimbali yamesimamishwa na kutegemezwa, huku visado vya plastiki na magunia yakiwa yameegeshwa pembeni yake.

Watu wa kike na wa kiume waliovalia mavazi maalumu, wakiendelea na shughuli za umwagaji na utoaji taka, kutoka kwenye magari makubwa yaliyokuwa yamehifadhi taka hizo kutoka majumbani.

Wataalamu sita wa taka wakiwa ndani ya jengo kubwa liliojaa na kuzungukwa na mifuko mikubwa ya plastiki iliyosheheni taka, huku taka nyingi za chuma zikiwa mbele yao wakiendelea na shughuli ya kuzikagua.

Mapipa maalumu ya kuhifadhia taka, yenye rangi ya njano na magurudumu madogomadogo meusi, yakiwa ndani ya msitu mkubwa uliozungukwa na miti mingi mirefu.

Pipa dogo lenye rangi ya fedha, maalumu kwa ajili ya kuhifadhia taka, limekaa pembeni ya kabati fupi, huku mbele yake kukiwa na kiti na meza, ndani ya chumba hicho cha ofisi.

Gari kubwa linalotumika kubeba na kuhifadhi takataka likiwa linapita katikati ya makazi ya watu, huku watu wengi wa makazi hayo wakiendelea kutoa taka na kuzimwaga ndani ya gari hilo.

Mwanamume mmoja, akiwa mbele ya chumba kilicho na mlango wazi, kilichojengwa kwa matofali ya kuchoma, pembezoni kidogo mwa makazi ya watu, kama eneo maalumu la kutunzia taka za mtaa huo, nyuma yake kukiwa na mwanamama anayetupa taka, kijana pembezoni, mtoto pembeni na mwanamama mwingine akipita barabarani.

Vijana wa kiume wawili waliovalia mavazi ya kijani, wakiwa wamesimama juu ya gari kubwa linalotumika kubeba taka, lililoegeshwa mbele ya maduka ya watu.

Shati moja limewekwa juu ya pare, huku pipa dogo lenye rangi ya fedha likiwa limesimamishwa kwa chini; pembezoni viatu vya kiume vikiwa vimehifadhiwa.

Gari kubwa lenye rangi ya kijani na kichwa cheupe linalo tumika maalumu kwaajili ya kuhifadhia taka likiwa limepaki pembezoni kidogo mwa makazi ya watu.

Gari lenye kifaa maalum mbele kilichokaa muundo wa kijiko kinachambua taka nyingi zilizotupwa, huku vijana wawili wakiume wakifanya shughuli ya kubeba na kutupa taka hizo.

Vikopo vingi vya plastiki na karatasi pamoja na vijiko vingi vya plastikii vya kulia chakula, vilivyotumika na kutupwa kwenye eneo maalumu la kuhifadhia taka.

Mapipa mawili makubwa yenye rangi ya samawati yanayotumika mahali kwa ajili ya kuhifadhi wa taka, yamewekwa nje pembezoni mwa jengo kubwa la chuma nyeusi.

Mapipa matatu na mfuko mmoja mweusi wa plastiki vinavyotumika kuhifadhia taka, vikiwa vimewekwa eneo maalumu kwa ajili ya kusubiri gari la taka kupita na kubeba taka hizo.

Pipa moja kubwa lenye rangi nyeusi la plastiki, likiwa limefunikwa vizuri kwa ajili ya kuhifadhia taka, huku ndani yake kukiwa na mfuko mkubwa mweusi wa plastiki.

Gari kubwa lenye rangi ya samawati, nyeupe na ufito wa njano, linalotumika kwa ajili ya kutoa huduma ya kusambaza maji safi likiwa limeegeshwa pembezoni kidogo mwa makazi ya watu.

Gari kubwa lenye rangi ya samawati na maandishi yenye rangi nyeupe, linalotumika kwa ajili ya kutoa huduma ya maji safi majumbani, likiwa limeegeshwa eneo maalumu kabla ya kupita kwenye makao ya watu.

Mfumo maalumu wa kusambaza maji safi kwenye makazi ya watu, ukiwa umjengwa na kuhifadhiwa kwa kuzungukwa na nyaya nyembamba za chuma, zilizotegemezwa kwa nguzo za chuma zenye rangi ya samawati.